Kwa hii gari naona color, white, red and black zote ni za aina ya Toyota .

Naona matunda kwa wingi ikiwemo some of the avocados, mango, matunda.